Mwanamke mmoja aliyevalia buibui nyeusi ameshikilia simu kutumia mkono wake wa kulia. Kando kuna wanawake wawili wanaopita na kule nyuma kuna ghorofa refu na miti inayomea.

Dirisha iliyoundwa na chuma na kupakwa rangi yani liko kwenye ukuta nyuma yake kuna masilinda mawili ya gesi na chombo cha kuzimia moto.

Wanariadha wanne wanaume walioshikana mikono wamesimama pamoja. Chini wamevalia kaptura nyeusi na juu wawili wana shati nyekundu na wengine shati ya machungwa.